Msimu wa siasa, wafuasi wa chama fulani, cha PNU wanaonekana wamebeba nembo za chama chao, huku wakishangilia viongozi wao katika mikutano ya kisiasa.

Mchezaji aliyevaa nguo za rangi za manjano anacheza na mpira. Anamchenga mchezaji aliyevaa nguo za nyekundu.

Mchezaji aliyevaa mavazi ya kijani anamchenga mchezaji aliyevaa mavazi mekundu uwanjani. Mashabiki wanaonekana kwenye jukwa wakishangilia.

Msimu wa siasa wanaonekana wanasiasa waliovaa nembu za chama chao. Mwanasiasa mmoja anaonekana kunyoosha kidole, huku akitoa kauli yake.

Mashabiki wa mchezo wa raga wanashangilia, inaonekana ni kama timu yao kanawiri uwanjani, ndio maanake wanashangilia. Wamebeba bendera ya timu wanayo ienzi. Na pia wamevaa mavazi ya timu yao.

Mashabiki sana sana wa mchezo wa kandanda wanaonekana kwenye jukwaa la uwanja wakishangilia timu yao, wamevaa mavazi mekundu kumanisha hayo ndo mavazi ya timu yao. Ilihali wengine wamesimama wengine wameketi.

Ofisi ya kisasa yenye mfumo wa wazi ambapo wafanyikazi wawili wanafanya kazi nyuma ya tarakilishi zao. Wanaonekana wenye makini na wenye kungoja wateja.

Wachezaji wa timu ya kandanda waliovaa mavazi ya manjano wanaonekana wakishangilia baada ya mechi kuisha. Wanashangilia pamoja na mashabiki wao walio jukwani.

Wananchi wanaonekana wakishangilia kwenye siku ya kitaifa. Wamevaa mavazi rasmi ya kuonyesha uzalendo wao. Inaonekana wanashangilia viongozi wao, ili kuadhimisha siku ya muhimu sana katika taifa lao.

Shabiki sugu wa mpira anashangilia timu yake. Yamkini, mechi inaendelea uwanjani.